Kuwa daktari ni muhimu tatibabu pia ni muhimu. Matibabu yanafaa yaboreshwe na nchi yetu ili watu wapate chanjo wakati kuna changamoto yeyote na ugonjwa yeyote.

Kuna dawa inayoitwa ALBAA MUJARRABU.Inatengenezwa na mimea mbalimbali. Inatibu maradhi haya, kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa, kuimarisha misuli ya uume.

Tunaweza kutengenezea sabuni na mimea tunazo shambani, pia tunaweza kitengeneza dawa. Sabuni unaoga mwili mzima na uache povu kwa dakika tano. Dawa pia inatibu magaonjwa mbali mbali.

Nchini Kenya hospitali haina madawa za aina mbalimbali kama vile za kumeza na za kudungiwa serikali yafaa wachukue hatua wapeane dawa kwa hospitali ambazo hawana dawa.

Mtoto anafaa kuwa na afya njema tangu utotoni mwake, anafaa kuwa anaangaliwa na daktari wakati wowote anahitaji matibabu, yafaa kuwa pia analala mahali pasafi, awe na afya...

Wamama wajawazito yafaa wawe na afya njema, walale vizuri, wale vizuri na pia wafanye mazoezi ili siku ya kujifungua wasiwe na matatizo mbali mbali. Wajifungue.

Madaktari wawe makini wakitibu wagonjwa, wawe wakiziangalia dawa kwa makini ili wasitibu wagonjwa na dawa tofauti ambayo italeta shidana wagonjwanwanaweza wakafa.

Kuosha mikono zetu ni afya, magonjwa yanaweza kuenea na hivyo watoto wetu wafaa waelimishwe kuwa waoshe mikono yao wakati wowote ili magonjwa yasienee kama vile kuendesha.